Watu wazima wapo darasani, wakijifunza na kufuatilia kwa kuangalia kile ambacho mwalimu wao anafundisha na kuandika kwenye madaftari yao.

Wamama wa kimaasai wapo darasani wakielekezwa namna ya kutumia cherehani ya kisasa kwa ajili ya kushonea nguo.

Watu wazima wa kike na kiume, wakitulia darasani, huku wakimsikiliza na kumtizama mwalimu wao, aliyeshikilia kompyuta akiwaelezea ujuzi.

Watu wazima wababa kwa wamama wapo darasani wakijisomea mmoja wapo akifundishwa kwa ukaribu na kupewa masahihisho na mwalimu wake.

Watu wazima, wamama kwa wababa wameketi nje wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele na kuwafundisha.

Ndani ya uwanja mdogo kwenye shule ya watoto wadogo, wamepamba bembea zenye rangi ya njano na kijani.

Bembea ya kuning’inia yenye minyororo na yenye viti vya watoto kukaa imewekwa kwenye shule ya watoto wadogo.

Wanafunzi wanne wa shule ya msingi wakiwa wamevaa sare wapo wakitembea katika eneo la kuegesha magari, linalozunguukwa na mandhari nzuri ya miti na maua.

Madhali ya shule imezungukwa na miti mirefu na mifupi. Wapo wanafunzi wamevaa sare wakicheza uwanjani, na wengine wakiwa wamekaa kwenye viti.

Kitabu cha shule ya msingi kilichoandikwa kwa lugha ya Kiingereza, kinachoelezea namna ya kujiweka msafi kwa kutumia sabuni, taulo la kukaushia nywele, kitana, nguo safi.

Vitabu vidogo vya shule ya msingi, vimepangwa vizuri kwenye kabati na vipo vya aina mbili tofauti, moja yenye rangi nyekundu na nyingine yenye rangi ya zambarau.

Ghorofa lenye madarasa ya wanafunzi wa sekondari, limepambwa na maua kwa nje, na sehemu ya kuegesha magari.

Chumba cha maabara chenye meza zenye sinki, viti na kinatumika na wanafunzi wa shule ya sekondari.

Vitanda vya chuma vilivyopangwa na kutandikwa, vipo ndani ya bweni la wasichana katika shule ya sekondari.

Chumba chenye makabati ya kuwekea vitabu yamepangwa vizuri ndani ya shule ya sekondari, wapo wasichana wanafunzi waliyovaa sare wakitafuta kipi cha kusoma.

Majengo ya shule ya sekondari, Wakiwa wameninginiza Masweta yao Kwa Wa shule Ili yakauke.

Walimu wa shule ya sekondari wamesimama nje ya madarasa pembeni ya Meza wakikagua mitihani ya wanafunzi.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani, wakiwa wanasoma kimakundi, wapo wengine wakitazama masomo kwenye runinga. Na waalimu wao wapo kwa mbele, wakiwafundisha. Wamezungukwa na makabati ya vitabu.

Wanafunzi wa chuo, wapo wameketi kwenye viti wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele, mwenye jinsia ya kike.

Wanafunzi wa elimu ya ngazi ya juu wameketi kwenye viti, wasichana kwa wavulana, ndani ya darasa kubwa, wakimsikiliza na kumtazama mwalimu wao ambaye yupo mbele.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo wakielekezwa jinsi ya kupaka rangi kwa kutumia mashine za kisasa, huku wakiwa wamevaa barakoa na makoti ili kuzuia kujimwagikia rangi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevaa sare wapo darasani na mashine zao wakifundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wapo darasani, kila mmoja amekaa akiwa na vifaa vyake vya umeme huku wakijifunza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa kwenye sare, wakipanguaa na kukagua umeme unaopita kwenye vifaa vya kielektroniki.